Ndizi zimepangwa sakafuni pembeni mwa ukuta ndani ya chumba chenye gari lenye vigae na ndizi zingine zimepangwa kwenye kochi ya plastiki ya kijivu. Mazingira inaonekana kuwa safi na mwanga unaingia vizuri.

Amesimama karibu na migomba yenye majani ya kibichi mkono wake mmoja ukiwa unaonyesha juu kushika mzinga wa ndizi ulizoiva udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu ishara ya eneo lenye rotuba, mti ambao uko upande wa kushoto.

Bakuli la kioo limejaza maji meupe yenye mabonge madogo yanayoenea juu. Kinywaji hicho kinaonekana kuwa cha asili. Kimeandaliwa kwa kutumia maziwa yaliyosindikwa kidogo. Rangi ni laini huku kioo kikiwa na unyefunyefu pembeni.

Mashina ya migomba yamepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo wenye rutuba. Majani yamechanua kwa wingi ishara ya afya njema ya mimea na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu aliyevalia ovaroli ya samawati aliye beba kibuyu mgongoni kilicho na rangi ya samawati na rangi ya manjano ananyunyizia wanyama dawa.

Kuna mashine ya kisasa inayonyonya maziwa kwa kutumia mirija iliyounganishwa na chombo cha chuma cheye uwezo wa kuhifadhi kwa kimimina hicho, sakafu inaoneka kuwa ya udongo wa mifugo na mazingira yanaonyesha kuwa ni banda la kisasa la ufugaji, kando kuna ngombe wengine waliokaa ndani ya zizi ila wakingojea kusimama kwa utulivu.

Pikipiki inayoendesha barabarani ikiwa na mitungi mingi ya maziwa iliyosafirishwa. Mtu amevalia kofia na mavazi ya kinga anaendesha pikipiki kwa usahihi na una mitungi mingi ya maziwa ambayo imeshikika kwa umakini na inaonekana kuwa na uzito mkubwa.

Mwanamke akitabasamu huku akiwa amekaa katikati ya mazao, amevaa shati nyeusi na suruali nyeusi, na anashikilia mkono wake mmoja juu ya mguu. Mimea ya majani inaoonekana kuzunguka sehemu chini, huku na majani ya mahindi yanaonekana kwa umbali.

Mazingira ya milimani inayo, yanayo onekana nyuma huku migomba ikiwa imeathirika vibaya, majani yanakauka na mengine yamegeuka rangi ya kahawia, kuashiria uwepo wa ugonjwa au ukame, manthari hii inaonyesha hali ya wasi wasi kuhusu afya ya mazao, ambayo huenda itaathiri mavuno ya maisha ya wakulima.

Mwanamke amesima ndani ya banda safi akiosha ng'ombe kwa kutumia mpira wa plastiki wa kijani. Wanyama wengine wako kwenye zizi wakiwa wamefungiwa kwa minyororo na wanaoonekana kuwa katika hali ya utulivu. Mwanga unaingilia kupitia madirisha ya ukutani hali inayoashiria usafi na mpangilio mzuri wa mahali ya kuingilia.

Watu kadhaa wanafanya kazi ya kukausha mazao kwenye uwanja wa wazi. Karatasi zimewekwa chini ili kusaidia kukusanya nafaka. Wengine wamekaa huku wakitumia vifaa rahisi kusambaza mazao sawasawa. Mazingira yanaonyesha shughuli zinazofanyika kijijini.

Majani mapana ya kijani yamezunguka mzizi wenye mikunga ya ndizi mbichi zilizoninginia kwenye shina imara. Mazingira yanayoonyesha hali ya ukanda wa mvua yenyewe rutuba na mimea mingine ya ndizi inayoonekana nyuma. Mwanga wa jua unaangaza uso wa matunda haya yakionekana yamekomaa kiasi cha kuonyesha afya njema ya mimea.

Mzinga wa ndizi zenye rangi ya kijani unaonekana kutoka kwenye shina la mgomba. Majani mapana ya mimea hiyo yanatoa kivuli kilichomsaidia kuzuia jua kali moja kwa moja kufikia matunda hayo. Maathari yanaonyesha hatua ya ukuaji kabla ya kuvunwa, ikiwa na ishara ya uzalishaji wa chakula katika mazingira ya kilimo.

miti mirefu yamigomba yenye majani mapana ya kijani imemea katika eneo la kijani kibichi. Maganda ya zamani inaonekana yakiwa yamenng'inia kwenye mashina huku baadhi ya migomba ikiwa imezungukwa na mimea mingine ya asili.

Madhari ya shamba na mteremko wa ardhi , sehemu ya mbele wa udongo ya rangi ya shaba ikiwa imetandazwa kwa mpangilio wa kilimo vichaka vya mimea ya kija ni kibichi vinazunguka eneo hilo anga ina mawingu meupe na safi inaonyesha hali ya hewa nzuri.

Mashina mengi ya migomba, yamejaa matunda yaliyoiva na mengine bado mbichi. Udongo unaonekana kawi, ishara ya kuwa kipindi cha mvua, kilipita. Usalishaji huu unaonyesha kilimo bora cha ndizi kwa ajili ya biashara au matumizi ya nyumbani.

Kuuza maziwa na kuna wanunuzi ambao wamepanga foleni kungoja kununua maziwa n anyuma yao kuna bango cha mchoro wa ngombe kimeandikwa Destiny Dairies.

Shamba la migomba limeota kwenye udongo wenye mimea likizungukwa na mimea midogo. Karatasi maalumu ya plastiki imefunikwa juu ya ardhi kusaidia kuhifadhi unyevunyevu na kuzuiza magugu. Mstari wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipita karibu na mizizi. Mandhari ya majani mabichi kuashiria bustani inayohifadhiwa vizuri.

Watu wawili wakiwa wanapakia maziwa kwenye pikipiki, chombo kilichotumika kubeba maziwa kinajaa vyombo vya maziwa vingi, mandhara ni ya kijiji na kuna miti ya kijani kibichi nyuma.

Ng'ombe wa kisasa wa maziwa wamesimama kwenye zizi la kisasa wakila majani yaliyotandazwa kwenye mtaro wa kulisha. Mkulima amesimama upande wa pili wa uzao akihakikisha kuwa wanyama wanapta chakula kwa utaratibu. Mazingira ni safi yanayoonyesha usimamizi mzuri wa shughuli za mifugo, jambo linalochangia uzalishaji bora wa maziwa na lishe bora kwa jamii.

Shamba lenye miti ya ndizi, mazao hayo yamapandwa kwa mstari na mazingira yanayoonekana niya kijani kibichi. Hali hii ni nyekundu na kuna mwangaza wa asili unaoanzia mimea. Hii ni picha ya kilimo cha ndizi katika eneo lenye mandhari nzuri na mazingira ya kuvutia.

Wanawake na wanaume wakiwa sokoni shikari na shughuli ya kupanga mizigo yalizo mbichi ardhini baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi ya kazi na mazingira yanaonyesha ardhi ya udongo mwekundu.

Mkulima akichunguza jani la mahindi, jani lina mashimo na uharibifu unaosababishwa na wadudu mkono ya mkulima inaonekana ikishika jani hilo na mazingira yanaonyesha shamba lenye mazao.

Migomba wamenawili katika shamba lenye udongo mwekundu uliochimbwa mashimo marefu kwa mpangilio ulioeleweka . Mimea hiyo imepandwa kwa nafasi nzuri kuruhusu mwanga kufikia mche bila kuzuia hewa kupita . Mazingira asili yanaonekana kwa mbali yakionyesha kuwa eneo hilo ni sehemu ya mvua kutosha.

Wanaume wawili wanaosha ngombe kwa kutumia maji ya bomba katika eneo maalum zenye uzio wa chuma mmoja anashikilia brush akisafisha sehemu ya nyuma ya mnyama, mwingine anamimina maji kutoka kwenye bomba la juu ng'ombe mwingine mweusi amesimama pembeni ndani ya kizimba kingine.

Ndizi za rangi ya manjano zikiwa zimepangwa moja baada ya nyingine, zinaonekana kuwa na umri mzuri na tayari zimekomaa. Msingi wa picha ni mweupe huku ndizi hizo zikiwa na mwonoko safi na wa kupendeza.

Mwanamke amevaa mavazi ya kazi ,glovu na barakoa anachunguza kitu ndani ya chombo cha chuma. Vyombo vingi vya kuhifadhia maziwa vimepangwa mbele yake. Na kuna mashine kubwa nyuma yake ikiashiria usindikaji wa mazao ya mifugo katika kiwanda.

Watu wameketi na kusimama sokoni wakiwa wamezungukwa na mizigo mingi ya ndizi mbichi. Majani yaliyokatwa yamezagaa chini huku wengine wakionekana wakihudumia au kusubiri wanunuzi. Majengo ya mawe na miti ya kijani yako upande wa nyuma yakionyesha mazingira ya kijijini yenye shughuli nyingi.

Mgomba wa ndizi ulio na rangi ya kijani, mtu ambaye ameshikilia hiyo ndizi ako karibu na hiyo ndizi ameishikilia, amevalia suruali ndefu ya rangi nyeusi na shati ya rangi ya samawati.

Haya ni mahindi yaliyokaushwa na kutundikwa kwa ufanisi kwenye kamba. Kando yake kuna chombo cha maji cha rangi ya njano kimewekwa. Ukuta wa nyuma ni wa mbao na hali inayoonyesha mazingira ya kizamani.

Mizoga mbili za ng'ombe walilala chini wakiwa na rangi ya udongo na nyeupe. Nyuma yao kuna rangi ya kijani kibichi iliyonawiri vizuri. Katika shingo wana kifunganisho.

Mfanyabiashara akiuza ndizi nyingi sokoni. Ndizi zimewekwa kwa umaridadi kwenye meza iliyovutia wateja. Mfanyabiashara huyo anashikilia ndizi kadhaa huku akionekana akijitahidi kutoa huduma kwa wateja wanaotaka kununua. Hali ya sokoni inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Majani mapana ya mimea ya migomba, yanabebea chini ya anga ambayo yenye mawingu meupe. Mitende hii inatoa kwa wingi , ukionyesha mazingira yenye rutuba na hali nzuri ya hewa. Mwanga wa jua unapenya kupitia matawi, ukiona, ukitoa mwondokeano na asili ulio tulia.

Watu wawili wakifanya biashara ya maziwa. Magurudumu ya baiskeli yanayobeba ndoo kubwa za maziwa. Eneo lina nyumba za kawaida na mazingira ya kijiografia ambayo yanayoonyesha hali ya kijiji au mtaa. Baiskeli hizi hutumika kubeba bidhaa, kuonyesha biashara ya kijamii na usafirishaji wa bidhaa za kilimo.

Mtu aliyeshikilia ndizi huku akicheka ,amevalia shati ya kijani kibichi na anasema jambo, mbele yake meza iliyojaa ndizi nyuma yake kuna ukuta wa rangi nyeupe. Ndizi hizi zinaonekana kuwa na afya na zimepangwa vizuri, mbele yake na bakuli ya rangi ya buluu.

Mwanamke akisimama mbele ya shamba la ndizi akishikilia ndizi nyingi za kijani. Mandhara ya nyuma ina miti ya ndizi na mazingira ni ya kijani kibichi. Mwanamke huyi anafuraha akionyesha bidhaa alizovuna kutoka shambani.

Ni hundi ya ndizi ya kijani ipangwayo kwenye soko. Ndizi hizi zimewekwa kwa ustadi na zinavutia kwa wingi na mng'aro wa kijani zikionyesha mavuno ya bidhaa ya kilimo. Nyuma kuna watu wakichunga na kupanga bidhaa hiyo kwa uangalifu; inaonyesha biashara ya ndizi katika maeneo ya vijijini au soko kuu ya mazao.

Watu Wawili wamelala ikionekana kuwa wamekufa mwili yao imelala upande moja na hakuna ishara ya harakati mazingira inayowazunguka inaonekana ina majani mingi na ardhi inaonekana kuwa kavu.

Wafanyakazi wawili wakifanya kazi katika kiwanda cha maziwa. Mmoja anajaza maziwa kutoka kwenye container kubwa akielekeza kwenye chombo kingine huku mwingine akishughulika na vifaa vya kazi. Wafanyakazi wote wamevaa mavazi ya kinga na kuna masufuria mengi ya maziwa yanayopangwa nyuma yao inayohusiana na utengenezaji wa maziwa katika mazingira ya kibiashara.

Shamba la ndizi iliozalishwa chini ya kivuli eneo ya ndizi ina majani makubwa yakionyesha ukuaji mzuri. Eneo linalo onekana kuwa na utunzaji bora na ndizi ziko kwenye mazingira ya hali ya juu kwajili ya uzalishaji.

Mkono ukishikilia shina la ndizi lenye matunda yaliyoiva , ndizi hizi ni za rangi ya manjano zikionyesha kuwa tayari kwa matumizi , matunda hayo yamewekwa kwa umaridadi na yanaonekana kuwa mazuri na safi yakielezea kiwango cha juu cha kilimo bora.

Mwanamke ameketi kando ya barabara akiwa amezungukwa na mikungu ya ndizi zilizoiva. Anaonekana kujihusisha na biashara ya matunda huku watu wakipita nyuma yake penye mtaa uliyo jaa shughuli mingi. Ndizi zimepangwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe na mfuko wa plastiki pembeni.

Wafanyikazi wawili waliovaliovalia aproni ya rangi nyeupe na wamevalia kofia nyeupe na barakoa ya nyeupe wanachunga maziwa kwa kutumia kichungi cha rangi ya manjano na maziwa yanaingia ndani ya mashine.

Ngombe aliye na madhara ya ngozi ikiwa na vibababishi vya homa ya ngombe hali ya ngozi ina vidonda vingi vikubwa vya majipu . Ngombe huyo amezuiliwa kwa kamba na amewekwa kwenye kivuli na mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kijiji au shamba.

Wauguzi ambao wengi watatu wamevalia nguo za rangi nyeupe na wawili a tishati la rangi waridi ambapo mmoja wao anajaribu kelezea kuhusu jambo fulani.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya usafi. Anamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma hadi kwenye container nyingine kubwa. Vyombo vya kuhifadhi vimepangwa karibu naye, ikionyesha shughuli ya ukusanyaji wa bidhaa hiyo. Sakafu ni safi na ukuta wa nyuma unaonyesha mazingira ya ndani ya jengo.

Mwanamke amesimama shambani karibu na mgomba amevaa fulana nyeusi skati ya rangi ya udongo mazingira inaonyesha mimea midogo ikiwa imechukua katika udongo uliolimwa .

Eneo la kijijini lenye miti ya ndizi nyasi zilizochanika na paa la nyumba llilofuja. Sehemu ya paa inaonyesha ghorofa mbili za nyuma na mifumo ya maboma, samahani Kwa kuchora, kuna nafasi kubwa Kwa upande wa nyuma huku kivuli cha mti ukiingia Kwa nguvu kwenye ardhi.

Mtumishi wa maabara akichunguza kiowevu kilichomo kwenye kikombe cha maabara. Anaonekana akimimina kiowevu kutoka kwenye chupa ndogo huku akizingatia kiasi kinachohitajika. Mavazi yake ya kinga inaonyesha kwamba anashughulika na sampuli muhimu kwa uchunguzi wa kisayansi.

Ndizi ya migomba imepangwa kwa wingi juu ya ardhi kavu. Makundi ya ndizi mbichi zimeshikana katika mashada makubwa zikiwa bado kwenye mashina yake. Mpangilio wa migogo yenye ndizi inaonyesha maandalizi ya kusafirishwa na ni ya rangi kijani k.ibichi.

Mkulima amesimama shambani akiwa amevalia kofia ya kuzuilia jua. Ameshikilia hindi lililokomaa tayari kuvunwa. Mazao yamejaa kila upande kuashiria uzalishaji mzuri. Mmea wa mahindi umekomaa vizuri unaonyesha ustawi, bora kutokana na mazingira rafiki. Mkulima ana furaha na anaridhika na kazi yake ya kilimo. Mazingira ya kijani kibichi yanaonyesha uwepo wa mvua ya kutosha.

Mtu mmoja akikama maziwa kutoka Kwa ngombe aliyesimama mbele yake , anatumia mkono wake kungazia ngombe ili kumwazimia sehemu hiyo ina mandhari ya wazi na mti mdogo uko karibu na ngombe.

Mkulima mwenye tabasamu anamimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye kifaa cha kukusanyia. Pembeni kuna mitungi ya chuma iliyopangwa kwa utaratibu. Mazingira yanaonysha sehemu ya ukusanyaji vifaa vijijini huku anga ikiwa na mawingu na miti kwa nyuma.

Shamba la tanguko likiwa limejaa mimea yenye majani makubwa na ya kijani kibichi, mimea hiyo imepandwa kwa mfuatano kwenye mistari na kuna mfumo wa umwagaji unaozunguka shambani, hali ya hewa inaonekana kuwa nzuni na mimea inaonekana kukuwa vizuri.

Mche wa ndizi zikiwa bado hazijakomaa. Ndizi hizi ni za kijani kibichi zikiwa kwenye shina moja. Majani ya mimea yaonekana nyuma na mazingira yanaonekana kuwa asili. Ndizi hizi zimo katika hatua ya ukuaji kabla ya kukomaa na kuwa na rangi ya manjano.

Mazao ya ndizi yamepangwa kwa wingi sokoni tayari kusafirishwa. Magari makubwa ya mifuko yameegeshwa karibu yakisaidia kusafrisha bidhaa hizo kutoka mashambani. Watu wachache wameonekana wakiendesha shughuli za kupakia na kupangwa kwa ustadi.

Mkulima ameketi chini ya ng'ombe akikusanya maziwa kwenye ndoo ya bati kwa mikono, sakafu ya zizi imejaa udongo na wanyama wengine wanaonekana upande wa pili, mavazi ya kazi yanamkinga didhi ya uchafu wakati wa shuguli ya umalisaji maziwa.

Kijana amesimama pembezoni mwa rundo kubwa la ndizi mabichi shambani likiwa limezungukwa na miti ya migomba, amevalia fulana ya kijivu na suruali ya jinsi na buti za kazi, huku mikono ikiwa imeegezwa kwenye mbao wima.

Mfanibiashara akibeba mikono ya ndizi nyingi sokoni, ndizi ni za rangi ya kijani zikionekana zimekomaa na nzuri ya nyuma inaonekana kuwa na shughuli nyingi za biashara huku wateja na wafanyabiashara walishughulika hii ni ishara ya biashara ya ndizi ikifanya vizuri.

Mimea ya mahindi imekauka shambani kutokana na ukosefu wa mvua, majani yamegeuka kuwa ya kahawia yakionyesha athari za jua kali na hali ya hewa kavu, mazingira yana ashiria changamoto kubwa katika kilimo hasaa kipindi cha kiangazi.

Mimea ya migomba imepandwa kwenye udongo mwekundu uliolowa kiasi. Majani ya migomba ni mapana ya kijani kibichi yakionyesha picha nzuri. Mandhari inaonyesha shamba iliyotunzwa vizuri na yenye nafasi kati ya mistari ya migomba. Miti hii ni ya ukubwa tofauti baadhi yakiwa na udogo zaidi ikionyesha upandaji wa nyakati mbalimbali.

Mchuuzi wa maziwa ulio kwenye chombo cha chuma na maziwa yaliyosafishwa ya kichujwa kwenye vitambaa cheupe. Mchanganyiko unaoonekana kuwa wa maziwa na mchuzi uliojitokeza.

Mikono inachochea mchanganyiko wa unga na maji kwenye sahani kubwa. Ndoo ya kutengeneza chakula yanaonekana kuwa na maziwa au mchanganyiko wa unga wa maziwa. Vifaa vnavyotumika ni vijiko vya gongo vilivyojaa maji.

Kina ya migomba midogo imepandwa kwa mistari kwenye ardhi tambarare huku majani yake mabichi yakielekea juu, udongo unaonekana kuandaliwa vizuri ishara ya shamba iliyohudumiwa kwa makini.

Mtu mmoja akimimina maziwa kwenye ndo kutoka kwenye yenye ndoo nyingi za maji, mtu huyu amevaa kofia la kinga na koti la mvua akifanya kazi katika mazingira ya jangwa, manthari ni ya ukame na pevu yenye mchanga.

Mtu mmoja aliyevaa koti la maabara akifanya jaribio ya kisayansi. Anaonekana amemimina kiyowevu kutoka kwenye kipande cha glasi kidogo kwenye vikombe vingi vilivyokuwa juu ya meza. Sehemu ya nyuma inakaa kuta zenye tiles za rangi ya kijani na madirisha. Samani zinazotumika katika maabara zinaonekana kwa umbali.

Shamba la mahindi linalooendelea kukua mimea ya mahindi imepandwa kwa mistari na majani yake ni ya kijani kibichi , ardhi inaonekana kuwa na rotuba na mazingira inaonekana kuwa ya kijijini.

Shina la ndizi lililokuwa shambani ndizi hizo bado ni changa na zinatundikwa kwa umaridadi inaelekea kuwa tayari kuvunwa mazingira ya shambani yanaonekana kuwa yenye rotuba na mti wa ndizi umejisatiti kwa matunda mengi.

Shamba la mahindi ambapo majani ya mimea yanaonekana kuwa na madoa ya manjano. Hali hii inaweza kuwa ni dalili ya ugonjwa au changamoto ya kukosa virutubisho vya kutosha. Eneo linaonekana kuwa na udongo mwekundu na mimea inakua kwa umbali wa wastani.

Mwanamke anafanya usafi wa ngombe Kwa kutumia bomba la maji ndani ya banda lenye mifugo mengine . Ngombe wamesimama kwenye sehemu yao maalum wakitazama mbele na wanatumia miricha wa rangi ya kijani.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi ya rangi ya kijani anakamua ngombe ndani ya banda anaendeleza mkondo wa maziwa kwenye ndoo nyeupe uliowekwa chini . Ngombe wengine wanasimama pempeni wengine wanaonekana watulivu. Mwanga wa jua unaingia kupitia barabara ikionyesha mazingira ya kijiji yenye shughuli za kilimo.

Mwanamke ameketi chini ya ng'ombe huku akitabasamu anapokamua maziwa kwenye chupa ya plastiki. Amevaa blouse ya blue na kikoi chenye mistari na suruali ya jeans akiwa kwenye mazingira ya kijani pembezoni mwa malisho. Nyuma yake kuna mifugo wengine wakiendelea kula majani. Tukio linaonyesha shughuli ya kawaida ya kilimo na ufugaji wa maziwa mashambani.

Ng'ombe ananyonya kupiti mashine ya kisasa ya kukamua maziwa amefungwa karibu na kizimba cha kulishia ,sakafu imeolekwa maji na upande wa kushoto kuna chombo cha kuhifadhia maziwa chenye bomba lililofunganishwa kwenye kifaa cha kukamua ,mazingira yanaonyasha zizi safi lenye mwanga wa kutosha.

Migomba yenye majani mapana ya kijani kibichi ikiwa imesimama kwenye mazingira ya msitu mwenye miti mirefu. Majani yake yanaonekana yamechanika sehemu. Labda kutokana na upepo au ukongwe. Mandhara inaonyesha eneo enye unyevu na utulivu.

Mkononi kuna ndizi imemenywa tayari kwa matumizi. Nyuma yake kuna ndizi ambazo bado hazijakomaa. Rangi ya kijani ya zile zilizoiva inaashiria kuwa bado hazijafaa kuliwa bila kupikwa. Uso wa ndizi iliyo mbele unaonekana vizuri ishara ya ubora mzuri.

Shamba lenye miti ya migomba, mwanamke amevaa shati nyekundu na suruali nyeupe anatembea amebeba mikunga mizito ya ndizi, majani ya migomba ni ya rangi ya kijani kibichi, udongo ukiwa kavu na mwanga wa jua unapenya kupitia majani.

Ndizi changa zimefungwa kwa nailoni ya bluu ili kuzuia wadudu na kuhifadhi joto. Mimea ya migomba inayoonekana imeota vizuri kwenye mazingira ya kijanin kibichi. Mwanga wa jua unapenya kati ya majani ukionyesha hali nzuri ya ukuaji.

Ndani la banda lenye paa la bati , mifugo wamelishwa wakipangwa kwa mstari. Watu wawili wamevaa mavazi rasmi wakitembea katikati wakionekana kukagua mazingira. Ngombe wamesimama karibu na mabanda yao wakila nyasi. Muundo wa jengo una nguzo nyingi za zenge na paa la mteremko . Mwanga unaingia kupitia upande wa wazi wa ukuta.

Ng'ombe kadhaa wenye madoa meupe na meusi wamesimama ndani ya banda wakiwa wanakula majani yaliyotandazwa ardhini. Vichwa vyao vimeingizwa kwenye uzio wa chuma walioundwa kwa ajili ya kulisha. Mifuko mikubwa ya chakula cha mifugo imewekwa karibu ikiwa na maandishi mekundu na kijani

Ndani ya sufuria kuna mchanganyiko wa maji maji ya manjano na mabonge meupe na mwiko wa kuchanganya. Inaonekana ni hafla ya kutengeneza maziwa ya kugandika.

Watu watatu wanafanyakazi ya kupanda mche ya mgomba kwenye ardhi yenye udongo mwekundu huku jua ikiwa kali, mmoja wao ameshikilia jembe mwingine anamsaidia kuweka mche sawasawa na watatu wanasimama karibu na mgongoteni wa mkono, kando yao kuna migombo mengine tayari imepandwa huku mazingira yakiwa kibichiu na miti ya kiasili ikionekana nyuma .

Watu wamesimama karibu na banda lenye paa la mabati wakiwa wamezungukwa na ng'ombe. Mmoja wao ameshikilia mnyama kwa kamba wengina wakitazama kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini, miti mirefu ikiwa nyuma huku uzio wa mbao ukitenganisha eneo hilo.

Ng'ombe mwenye madoa meupe na na meusi amefungua kwenye kizimba safi cha cha serugi. chombo cha kisasa cha kukamulia maziwa kimeunganishwa kwenye kiwele kwa kutumia Bomba. Mfumo huu wa kiteknologia hukusanya maziwa kwa njia ya usafi na haraka.

Mashale matatu ya ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizo zimepangwa wima na zinategemezwa na uzio wa mbao. Rangi ya ndizi ni kijani kibichi ingawa sehemu ya juu ya shale, moja ina ndizi chache za rangi ya njano zilizoashiria kukomaa, nyuma kuna ndizi na majani yakidokeza kuwa eneo hilo ni la mashambani.